Nguzo ndefu na imara ambayo imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na taa inayomulika usiku, pia kukiwa na nyaya za umeme zinazosafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo refu na imara ambayo imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, ikiwa imesimamishwa mbele ya jengo la ghorofa, nguzo hio ina nyaya ndefu, ambazo zinatumika kwa ajili ya usafirishaji wa nishati hio toka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Uzio wa ukuta uliotengenezwa kwa matofali pamoja na geti la rangi ya bluu, juu ikiwa imefungwa nyaya nyembamba za umeme ambazo humpiga mtu shoti atakaye jaribu kuvuka uzio huo.

Stesheni ya umeme ambayo imefungwa vifaa na mitambo mbalimbali, ambayo inatumika kupunguza nguvu ya umeme mkubwa unaokuja na kusambaza katika masafa ya mbali kwa kutumia minara mirefu.

Nguzo ndefu na imara iliyo fungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na taa ambayo, inatoa mwanga wakati wa usiku, pia kukiwa na nyaya refu ambazo zinatumika kusafirisha nishati ya umeme, kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Nguzo ndefu na imara ambayo imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme ikiwa ni pamoja na nyaya nene zinazotumika katika usafirishaji wa nishati hiyo ya umeme, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Daraja kubwa na refu ambalo limefungwa vifaa mbalimbali pamoja na mitambo ambayo inatumika katika uzalishaji wa umeme, kwa kutumia maji yanayotiririka na kuzungusha magurudumu kisha nguvu hiyo hubadilishwa kuwa nishati ya umeme na kusambazwa sehemu mbalimbali kwa ajili ya kutumiwa.

Nguzo mbili refu ambazo zimefungwa vifaa mbalimbali vya umeme vinavyotumika kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme, pale hitilafu inapotokea ikiwa na pamoja na nyaya zinazosafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo refu na imara ambayo imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na nyaya nene, zinazotumika katika usafirishaji wa nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu mbalimbali.

Nguzo refu ambazo zimepangana katika mistari iliyonyooka, kila moja ikiwa ina nyaya ya umeme ambayo inatumika kusafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kupitia nguzo mbalimbali.

Mto mkubwa ulio na maji mengi pembezoni kukiwa na mitambo na mashine ambazo zinatumika kuzalisha umeme kwa kutumia maji hayo yanayozungusha magurudumu, na nguvu hiyo kubadilishwa kuwa nishati ya umeme na kusambazwa kwenda sehemu mbalimbali.

Mazingizra yenye mto ulio na maji mengi pembezoni kukiwa na majengo yenye mitambo au mashine ambazo zinztumika kuzalisha umeme, ambapo maji hayo huzungusha magurudumu kisha nguvu hiyo kubadilishwa kuwa nishati ya umeme na kusambazwa sehemu mbalimbali.

Nguzo refu na imara ambayo imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na nyaya nne, ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati hiyo ya umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Taa za barabarani ambazo zinafungwa katika makutano ya barabara za lami, ili kuongoza magari pamoja na watembea kwa miguu, na kutokusababisha ajali ambapo ina alama ya mtu akitembea ya rangi ya kijani kumaanisha ni salama kwa muda huo kuvuka, na muda ukiwa unaonyeshwa ambao unahitajika kubadilika alama hiyo.

Barabara ya lami ambapo pembezoni kuna kibao kinacho muonesha mtu anatembea, pia katika barabara kuna mistari ya rangi nyeupe, njano na nyeusi kumaanisha kuwa sehemu hiyo ni salama kwa watembea kwa miguu kuvuka.

Barabara ya lami ambayo hutumiwa na vyombo vya moto ikiwa ni magari, pikipiki pia kukiwa na alama yenye mistari meupe na meusi kumaanisha kuwa sehemu hiyo ni salama kwa watembea kwa miguu kuvuka.

Utengenezaji wa barabara ambapo lami humwagwa kisha chombo kizito chenye matairi magumu kinapita katika lami hiyo ili kuikandamiza na kuifanya kuwa ngumu au imara.

Chombo chenye mabehewa marefu, ambacho huitwa garimoshi, kinachotumika kubeba abiria pamoja na mizigo mizito, kikiwa kinapita katika barabara maalumu ambayo imetengenezwa kwa kutumia vyuma vizito.

Chombo kikubwa na cha kisasa chenye umbo kubwa ambacho kinatumika katika utekelezaji au ukarabati wa barabara, ambacho kinamwaga lami pamoja na kukikandamiza lami hiyo ili kuwa imara.

Pikipiki ya matairi matatu ambayo imetengenezewa boksi la chuma, ambalo huifadhia bidhaa mbalimbali ambazo watu wameagiza mtandaoni, kwa kutumia kampuni ya jumiya.

Barabara refu iliyotengenezwa kwa rami ambayo hutumiwa na vyombo vya moto kama vile, magari ,piki piki ambapo ni nyakati za usiku kukiwa na mwanga hafifu utokanao na taa zilizofungwa juu ya nguzo ndefu ambazo zipo pembezoni mwa barabara.

Barabara ya vumbi ambayo inatengenezwa kuwa barabara ya lami, ambapo lami hiyo humwagwa kisha chombo chenye chuma kizito, hupita na kuikandamiza lami hiyo ili kuifanya kuwa imara zaidi.

Mazingira yenye barabara refu ya lami ambayo hutumiwa na vyombo vya moto kama vile magari na pikipiki, kukiwa na watu wanaokatiza au kuvuka barabara hiyo wakipita katika sehemu iliyo na mistari myeupe na myeusi, kumaanisha kuwa sehemu hiyo ni salama kwa watembea kwa miguu kuvuka.

Mazingira machafu yaliyo na mkusanyiko wa taka za aina mbalimbali, nyingi zikiwa za makaratasi, maboksi, mifuko ya plastiki na mabaki ya vyakula zikiwa pembezoni mwa ukuta mrefu.

Sehemu maalumu ya vyoo ambayo hutumika kwaajili kuhifadhia taka za mwili, ikiwa na milango miwili, kila mmoja ikiwa na alama ya kuonyesha jinsia inayotakiwa kutumia choo hicho, pia kukiwa na ngazi fupi za kupanda sehemu hiyo.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wanafanya usafi katika eneo lililokusanywa taka nyingi. Wakiwa wanatumia mabeleshi na matoroli kuchota taka hizo na kwenda kuzipakiza kwenye gari, ambalo linapeleka majalalani au sehemu maalumu ya kuhifadhia taka.

Kijana wa kiume akiwa amening'inia kwenye gari ambalo linapita barabarani likikusanya vifurushi vya taka vilivyotupwa na kuvipakiza kwenye gari hilo ambalo linapeleka jalalani au sehemu maalumu kwa ajili ya kuhifadhia taka.

Mapipa madogo ya rangi ya kijani pamoja na mfuko wa plastiki ikitumika kuhifadhia taka ngumu, imewekwa pembezoni mwa barabara katika ukoka wenye nyasi fupi za rangi ya kijani.

Vijana wa kiume wakiwa wanafanya shughuli za kusafisha mazingira, kwa kuokota vifurushi vya taka vinavotupwa barabarani, majumbani au sehemu za biashara na kupakiza katika gari kubwa, ambalo linapeleka majalalani au sehemu maalumu ya kuhifadhia taka hizo.

Pipa dogo lililotengenezwa kwa kutumia plastiki ya rangi ya nyeusi likiwa na mfuniko wa rangi nyeupe ambalo hutumika kuhifadhia taka ngumu kama vile makaratasi, mifuko, makopo ili kutokuchafua mazingira.

Vijana wa kiume waliovaa mavazi ya rangi ya kijani, wakiwa wanakusanya taka zilizotupwa pembezoni mwa barabara, katika majumba ya watu, maofisini, au sehemu za biashara na kuweka katika gari kubwa, ambalo linazipeleka jalalani au sehemu maalumu ya kuhifadhia taka hizo.

Chombo kidogo chenye muundo wa ndoa ambacho kimetengenezwa kwa kutumia plastiki ya rangi ya bluu kikiwa na matundu madogo ambacho hutumika kuhifadhia taka ngumu kama vile; makaratasi, mifuko, mikopo na kadhalika.

Mazingira machafu ambapo pametupwa vyuma mbalimbali vilivyo aribika vingine vikiwa na kutu, ambavyo havifai tena kutumika vilivyotoka kwenye mashine mbalimbali au kwenye magari mabovu.

Sehemu maalumu, ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kuhifadhia taka mwili ambavyo ni vyoo vinavyotumika na wanaume kwa ajili ya kukojolea, kukiwa na sehemu yaku bonyeza ambapo maji humwagika na kusafisha eneo hilo baada ya kumaliza kutumia.

Mapipa mawili yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki yenye rangi ya bluu, yakiwa na mifuniko. Mapipa hayo hutumika kwaajili ya kuhifadhia taka ngumu ili kusababisha kutokuchafua mazingira au kuwa na hali ya hewa yenye harufu mbaya.

Gari kubwa ambalo linapita katika barabara likiwa linakusanya taka, ambazo zinawekwa pembezoni mwa barabara na kwenda kuzihifadhi sehemu maalumu ya kuweka taka ambayo ni jalalani.

Chombo kidogo kilichotengenezwa kwa chuma kikiwa katika mazingira ya chooni, ambacho kinatumika kuifadhia taka pale ambapo utakanyaga katika sehemu maalumu, mfuniko hufunguka wenyewe pasipo kushika.

Vijana wakike na wakiume wakiwa katika shughuli ya utengenezaji wa mabomba ya plastiki, ambayo yanatumika kusafirisha maji safi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Gari Kubwa ambalo limefungiwa tanki la chuma la rangi ya bluu, ambapo husafirisha kupeleka sehemu mbalimbali kama vile za majumbani maofisini au sehemu za biashara ambapo maji hayo yanauzwa.

Mfereji mdogo ukiwa unatiririsha maji machafu, juu kukiwa na bomba refu na nene ambalo hutumika kusafirisha maji masafi kutoka upande mmoja wa mfereji kupita upande mwingine.

Gari kubwa ambalo limebeba tenki la chuma la rangi ya bluu, likiwa linajazwa maji yanayotoka kwenye matanki makubwa ya plastiki ya rangi nyeusi, gari hilo hutembeza maji hayo katika majumba ya watu sehemu za maofisi na biashara likiwa linayauza.

Mabomba marefu ya plastiki yenye rangi ya kijani, ambayo hutumika kwa ajili ya usafirishaji wa maji masafi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.